Banda kubwa la kuku ambalo ni sehemu ya ufugaji wa kisasa wa viwandani. Kuku wengi wamefugwa kwa pamoja katika mazingira ya ndani chini ya mwanga wa taa za umeme na wanapata chakula na maji kwa mifumo ya moja kwa moja ya kulishia na kunyoshea.

Tembo mkubwa mwenye ngozi ya kijivu iliyofunikwa na vumbi jekundu, amesimama juu ya udongo wa rangi hiyohiyo, akitumia mkonga wake kuchuma na kutafuna matawi. Kwa nyuma kundi la watalii wa kizungu wanatazama kwa umakini wakipiga picha na kufurahia mandhari ya pori tulivu lenye miti ya asili.